Hawa ni wachezaji wa Gormahia na AFC leopards. Wanacheza mjini Nyayo Stadium. Mashambiki wanashambikia timu ya Gormahia ambayo wameongoza kwa mbao tatu kwa nunge.

Hawa ni wachezaji wa Gor Mahia na AFC Leopards, wamekutana katika kiwanja ya Nyayo Stadium. Washabiki hawa wanashabikia Gor Mahia kwa kupata ushindi wa alama tatu kwa nunge.

Kuna wachezaji wa Gor mahia na Fc Leopards walikuwa wanacheza katika uwanja wa nyaoyo stadium. Wachezaji wakicheza Gor mahia wakichukua kikombe. Wachezaji walifurahiahwa sana.

Hapa ni pa ofisi na pia iliyoko mjini Nairobi. Wsnasiasa hawa wamekutana ili kufanya sherehe dhidi ya chama yao, wanasiasa wametoka maeneo mbalimbali kama vile ODM Kenya.

Hawa ni mashabiki wa Bandari Fans. Walikuwa wanacheza na FC Leopards katika uwanja wa Nyayo Stadium tarehe nane. Mashabiki hawa wamefurahia timu yao wakipata.

Mashabiki wa Gor Mahia wanashabikia timu yao kwenye mechi kati ya AFC Leopards Jijini Nairobi Nyayo Stadium.